Kuna watu watatu katika eneo hili, huku nyuso zao zikiwa zimetabasamu wakiwa wamebeba vijikaratasi mkononi mwao. William Samoei Ruto-rais wa Kenya, Martha Koome-jaji mkuu na Musalia Mudavadi.

Katika eneo hili kuna watu wengi ambao wameketi wengine wakiwa wamesimama huku wakiwa na komputa zao juu ya meza wakiwa wameketi. Mwanamke mmoja ambaye amevalia shuka lenye rangi nyekundu, anaonekana akifinya kompyuta.

Katika uwanja huu kuna ukumbi wa wana shabiki ambao wametabasamu huku wakiwa wamesimama wengine wameketi wakipuliza virimbi.

Kuna kundi fulani eneo hili ambao wamesimama huku wakiwa wamevalia suti zao. Wawili wakiwa wamebeba karatasi mkononi huku wakiwa wametabasamu.

Katika picha hii, kuna watu wengi ambao wamevalia suti, wengine wamevalia nguo za majaji. Huku wawili wa mbele, wanaonekana kuwa wanasalimiana huku wakitabasamu.

Kuna watu ambao wanatembea. Kule nyuma kuna askari. Mbele yao namwona mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta mstaafu akiwa amevalia suti lake wakiwa na mwenzake kando.

Chini ya hema hili kuna watu kama wanne hivi, wawili wanaume ambao wameketi huku wakiandika kwenye vitabu zao mezani, wawili mwanamke na mwanaume kando yao huku wakiwaonyesha.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa voliboli huku watatu wameruka juu mikono yao ikiwa juu wakiwa wamevalia nguo zenye rangi nyekundu na nyeusi pamoja na nyeupe . Kando kunamashabiki ambao wanaangalia wakiwa wameketi.

Hii ni risiti inayo onyesha kuwa pesa isha lipwa huku ikiwa imeandikwa tarehe kumi na mbili mwezi agosti mwaka elfu mbili ishirini na mbili customer copy receipt paid .

Nje ya chumba kikubwa hiki, kilicho andikwa Huduma Kenya, kuna watu wengi, wanawake, kwa wanaume, ambao wamesimama, wakiwa wamevalia, nguo zenye rangi, nyeupe, nyekundu, na nyeusi.

Kuna ukumbi wa watu wengi ambao wanapita barabarani huku wakiwa wamevalia kofia vichwani wakiwa wakilinga kuhusu sera, huku wakiinua mikono yao juu.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa handball , huku wawili wakiwa wamevalia nguo zenye rangi ya buluu, wakimpisha mmoja ambaye amevalia nguo yenye rangi nyeupe na mpira mkononi huku akirusha.